Wataalmu wa afya wanatoa elimu ya namna ya kutunza kinywa na meno katika chumba maalumu cha darasa ambapo mwanaume alievaa koti jeupe anamfundisha mtoto jinsi ya kusafisha meno kwa kutumia mswaki.

Chumba maalumu cha kutolea huduma za afya, ambapo wahudumu wawili wanamchunguza kinywa na meno mgonjwa, ambaye amelala kwenye kitanda. Hii usaidia kupunguza uharibifu yaani kuuoza kwa meno.

Utunzaji wa mazingira, ambapo eneo hili lina nyasi fupi zilizofyekwa vizuri, maua yaliyochongwa pia kuna miti mingi pembeni. Hii husaidia katika usafi, yaani kuzuia magonjwa mbalimbali ya mlipuko na kuboresha muonekano wa mahali.

Usafi wa mazingira, ambapo takataka zilizotokana na majani ya miti zinachomwa, hii husaidia kuboresha muonekano wa maeneo, pia kupunguza mlipuko wa magonjwa yanayotokana na uchafu huo.

Wataalamu wa afya wanaume na wanawake wamevaa vitambulisho vyao kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa awali wa afya za wanajamii, ili kutambua walioathiriwa na magonjwa mbalimbali ili kusaidia kupata matibabu mapema zaidi.

Eneo maalumu, ambapo utoaji wa huduma za afya unafanyika, na wataalamu wanawapatia watoto chanjo ili kuwakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali, hivyo kuwasaidia wawe na ukuaji mzuri.

Kambi ya utoaji wa huduma za afya, ambapo mhudumu anamchoma mtu sindano ya chanjo kwenye bega, na mwingine anaandika kwenye daftari la kumbukumbu, hii huwasaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Utoaji wa huduma za afya kwa jamii, ambapo mhudumu aliyevaa barakoa na nguo zenye rangi nyeupe, anatoa chanjo kwa kumchoma sindano mtoto kwenye paja ili kumkinga dhidi ya magonjwa.

Limao na kitunguu, ambavyo hutumika kutengeneza dawa ya kienyeji, iliyowekwa kwenye chupa ndogo, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kama vile mafua, pia husaidia kupunguza uzito na mafuta kwenye damu.

Dawa ya vidonge imeifadhiwa vizuri ambayo inavirutubisho kama vile vitamini na madini hutumika kuboresha afya hasa kwa wagonjwa wenye upungufu wa lishe, na hii huwasaidia wafanyabiashara kupata kipato pale wanapouza.